Wachezaji wawili mmoja ameruka juu mwingine aangalia yule mwingine na mpira iko angani. Mashabiki wako kule nyuma wanakaaa katika viti zao.